Hapa ni katika kituo cha huduma, ambapo wananchi huenda ili kupata usaidizi wowote ambao unapewa na serikali. Hapa hivi kuna watu ambao wameketi upande wa ndani na wanatumia kompyuta ili waweze kusaidia wale ambao wamekuja kutafuta huduma hizo.

Huyu ni rais wa sasa wa Kenya Bwana William Ruto akiwa amesimama na mke wake Bi. Rachel Ruto. Huu na wakati ambapo alikuwa anaingizwa mamlakani na kuwekwa kuwa rais wa Kenya.

Mwanamke huyu ambaye amevalia koti ya samawati, ni jaji mkuu wa Kenya Bi Martha Koome. Ye ni mtu anayejulikana kwa ustadi wake na pia uwezo wake wa kufanya maamuzi kortini.

Hapa ni kando ya barabara na huwa kuna shimo ambalo, linapaswa kutumika wakati ambapo mvua imenyesha sana, ili maji isijae kwenye barabara, lakini twaweza kuona hapa watu wametupa takataka nyingi sana na pahala hapo hapakai pazuri.

Hapa ni eneo la ujenzi lililo na mashimo na udongo. Kuna mashini ya ujenzi ya kampuni ya Hyundai inayofanya kazi katika eneo hilo. Eneo linaonekana kuwa katika hatua ya awali za ujenzi na kuna mabaki ya udongo na mawe. Hakuna watu wanaoneknana katika picha hii na mandhari inaonekana kuwa na machafuko ikionyesha kazi inaendelea.

Huku ni kituoni cha huduma, iliyo Kenya. Na twaweza kuona hapa ofisini kuna wanaume wanne ambao wamekuja kujulia jambo au wamekuja kutafuta usaidizi kwa mtu huyo ambaye amevalia shati ya nyeupe na nyekundu.

Huyu ni rais wa nne wa Kenya Mzee uhuru Kenyatta. Wakati ambao alikua anaapishwa na kuwekwa uongozini. Mkononi ameubeba biblia na anaambiwa cha kusema na jaji huyo. Kando yake kuna bibi yake Bi. Magret Wanjiru.

Hawa ni wanakandanda, mchezo wa soka huchezwa na timu mbili na kila timu huwa na watu kumi na mbili tunavyoonyeshwa hapa kuna jezi mbili tofauti iliyo kijani na manjano na nyingine ni nyeusi na nyekundu.

Hawa ni mashabiki wa timu la soka la Gormahi. Wamevalia nguo za kijani na nyeupe, na wanafuraha nyingi sana. Kuashiria kwamba, timu yao inaendelea vizuri kwa michezo.

Huu ni mchezo wa kikapu ambalo kwa mara mingi huchezwa na watu warefu sana. Aliyevalia jezi nyeusi lenye nambari kumi na nne anachezea timu la Kenya.

Uwanja huu ni mkubwa sana. Watu wamekusanyika hapa kwa minajili ya kuona michezo ambayo yanataka kufanyika. Watu hawa ni wakimbizaji ambao wanataka kukimbia na atakayetoka wa kwanza atapewa zawadi.

Hawa ni wachezaji wa michezo ya soka, twaweza kuona timu mbili tofauti waliovalia jezi ya samawati na wale waliovalia jezi ya manjano. Mchezo wa soka huwa na timu mbili ambayo ina watu kumi na mbili katika kila timu.

Watu hawa wawili, wanapiga picha mama Idah Odinga, mke wa aliyekuwa waziri mkuu Mzee Raila Odinga na wanahakikisha kuwa picha hizo imetoka vizuri.

Hili ni jengo cha kituo cha huduma na taasisi ya serikali inayotoa huduma mbali mbali kwa wananchi kama vile kupata vitambulisho vya kitaifa, cheti cha kuzaliwa, huduma za matibabu na mengineo.

Hapa ni kituo cha huduma cha Kenya na hawa watu ni wale ambao wameajiriwa na serikali ili waweze kusaidia wananchi wanapoenda kule na mahitaji yao ili waweze kupata usaidizi.

Huyu ni rais wa Kenya William Ruto. Anatembea aste aste akiwa na Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa Kenya. Kando yao kuna mlinzi aliyesimama kidete kuhakikisha kila kitu iko shwari.

Hawa ni wachezaji wa soka. Mpira huu wa kandanda huchezwa na watu kumi na mbili kwenye kila timu na wao huvalia jezi tofauti, ili watu waweze kujua timu gani ni gani.

Huu ni uwanja wa mchezo na umati wa watu wamekusanya ili kukuja kushuhudia wanariadha wakikimbia na kushangilia yule ambaye wanapenda sana. Naona mtu ambaye amevalia jezi la Kenya.

Hapa kuna watu wengi sana. Twaeza kuona huyu mwanamke ambaye anajulikana kama Bi. Martha Koome, ni Jaji mkuu wa Kenya anasalimiana na huyu mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe na long'i la hudhurungi wakiwa na tabasamu mingi.

Huyu ni Jaji Mkuu Bi. Martha Koome. Anaonekana mwenye furaha, ni kana kwamba anatoa hotuba au kuzungumza kwenye hafla fulani rasmi. Amevalia mavazi rasmi ya mahakamani na amesimama mbele ya jukwaa.

Huyu ni rais wa Kenya bwana William Ruto. Anatembea aste aste akiwa na Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa Kenya. Nyuma yao kuna watu wengi ambao pia wanatoka kwenye nyumba hilo.

Hawa ni wasichana kumi na moja, wasichana watano wamechuchumaa na wasita wamesimama. Wasichana hawa wamevalia jezi ni kana kwamba wanacheza mchezo wa kandanda, viatu vyao ni vile ambavyo vinatumika kucheza mipira.

Huku ni katika kituo cha huduma, watu wengi wameketi wakingoja kuhudumiwa na watu ambao wameajiriwa na serikali. Vilevile wawezaona kuna afisa wa polisi ambaye amebeba bunduki ili kustahimili uvumilivu kwenye eneo hilo.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika katika uwanja wa michezo. wengi wao wamevaa mavazi ya rangi tofauti. Baadhi yao wanaonekana wamevaa jezi za michezo na wamebeba bendera.

Aliyevalia fulana yenye nyekundu na nyeupe, rais wa zamani wa Kenya bwana Uhuru Muigai Kenyatta ameshika mkono wa mbunge Millicent Omanga na wanacheka. Wako na furaha.

Wanariadha hawa watatu wana furaha na wanasherehekea baada ya ushindi katika tukio la michezo. Wanaonekana wakishikilia medali na kuvaa mavazi ya michezo yenye rangi.

Huku ni pahala ambapo watu hutupa takataka. Uvundo ambao hutokea hapa huwa mbaya tena sana. Pahala kama hapa hufanya mazingira iwe chafu na isiwe ya kuvutia.

Hii ni mchezo wa soka au pia hujulikana kama mchezo wa kandanda. Mchezo huu huchezwa na timu mbili tunavyoona hapa waliovalia kijani na wale waliovalia samawati.

Wachezaji wawili wa mpira wa soka wamo uwanjani wakati wa mechi, mmoja yuko upande wa kushoto akiwa amevaa sare ya rangi ya samawati na nyeupe, huku mchezaji mwingine yupo upande wa kulia akiwa amevaa sare ya rangi ya machungwa na mistari ya samawati.

Hapa kituo cha huduma na walioketi pahala ambapo kuna kompyuta ni watu ambao wameaniriwa na serikali ili waweze kusaidiana. Wamevalia nguo nyeusi na shati ya nyeupe.

Hapa ni shuleni na tunaweza kuona ubao kule nyuma ulio wa rangi nyeusi. Pia kuna watu ambao wameketi na wanatumia meza ambazo zina kompyuta juu yao. Ni kana kwamba kuna wanafunzi ambao wanafunzwa jinsi ya kutumia kompyuta.

Sherehe hili lilifanyika katika uwanja wa Kasarani. Hii ilikuwa kuapishwa kwa rais wa Kenya bwana William Ruto, ambaye amesimama kando ya mke wake Bi. Rachel Ruto.

Kituo cha huduma iliyo mjini wa Nairobi. Watu wako wengi sana humo, wengine wameketi na kadhaa wamesimama wakingoja kwenye foleni ili kupata usaidizi kutoka kwa mhudumu wao.

Huyu ni rais wa Kenya Bwana William Ruto amesimama kidete na Bi. Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa Kenya, hii ni baada ya kuapishwa kwake na kuwekwa kuwa rais wa Kenya, ana furaha nyingi na wanatabasamu.

Hili ni tukio rasmi linalohusisha viongozi wa mahakama. Watu wawili waliovaa suti nyeusi wanaonekana wakipeana mkono kwa heshima. Kando yao wamesimama majaji wawili waliovaa mavazi rasmi, mavazi mekundu yenye mabega meupe na nywele bandia ndefu na rangi ya fedha.

Huyu ni rais wa Kenya Bwana William Ruto anawasalimia wakurugenzi ambao wamekuja kumsikiliza anapopeana hotuba. Watu hawa wana furaha mingi sana kuweza kumshika rais mkono.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wamo uwanjani wakishindana. Aliyevaa jezi ya kijani na nyekundu anamiliki mpira na anaonekana akikimbia kwa kasi, akijaribu kupenya upande wa mchezaji wa pili.

Mashabiki wa timu ya soka wakiwa wamevaa mavazi ya kijani na nyeupe, rangi ambazo zinahusishwa na klabu ya Gor maiah. Katikakati ya picha kuna mtu aliyevalia sare nyeupe ya jeshi au polisi akiwa ameinua mikono juu.

Kundi la watu wakisherehekea wakiwa na bendera ya chama cha PNU, watu hao wamevalia mavazi ya samawati na wanashikilia vikombe vya vinywaji wakitabasamu, wanaonekana kufurahia na kuonyesha umoja katika sherehe hiyo.

Waziri mkuu wa zamani Mzee Raila Odinga anapigwa picha na kuna watu wengi ambao wanangoja amalize hapo kando. Watu hawa wanaeza kuwa walinzi wake au watu ambao wanafanya kazi kwenye ofisi hilo.

Hapa ni kituoni cha huduma tunaweza kuona wafanyakazi wa ofisi wakihudumia wateja katika mazingira rasmi. Watu wanne wameketi nyuma ya dawati na wamevaa barakoa wakingoja kupata wateja.

Huyu ni rais wa nne wa Kenya mzee Uhuru Kenyatta, wakati ambao alikuwa anaapishwa na kuwekwa uongozini. Mkononi mwake ameubeba Bibilia na kando yake ni mke wake Bi Margaret Wanjiru.

Mwanamke huyu aliyevalia nguo aina ya kitenge anapeana hotuba na anakaa ni kana kwamba ana furaha. Ni jaji mkuu wa Kenya Bi Martha Koome, anajulikana kwa ustadi wake na pia uwezo wake wa kufanya maamuzi kortini.

Mwanamke huyu aliyevalia nguo nyekundu na nyeusi na kushikilia bibilia ni Bi. Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa Kenya. Anapeana hotuba akiwa anaingizwa ofisini.

Umati huu wa watu ni wa mashabiki wa Gor Mahia. Tunavyoona wamevalia jezi au nguo zile za kijani na wengine wamechora hadi hilo jina Gor Mahia mwilini mwao.

Watu hawa wana furaha teletele. Wamejumuika katika uwanja wa michezo ili kushuhudia mechi. Wamevalia nguo zinazowakilisha nchi ya Kenya na ina rangi la bendera. Mmoja wao anapuliza vuvuzela la kijani.

Hawa ni mashabiki wa timu la michezo la Gor Mahia. Wamevalia jezi yenye rangi la kijani na wanasherehekea ushindi wa timu hilo. Vilevile wanatumia daladala ili kuweza kubeba watu wengi kwenye sherehe hili.

Wanariadha hawa wawili wanakimbilia mpira. Mmoja amevalia jezi nyekundu na mwingine amevalia jezi nyeupe. Hii ni mchezo wa soka ambao huchezwa na timu mbili tofauti na kila timu ina watu kumi na mbili.

Watu hawa wamekusanyika ili waweze kusikiliza hotuba ya kiongozi wao, Bwana Kalonzo Musioka, ambaye ni mkuu wa chama hilo. Wamevalia nguo ya samawati,

Viongozi wawili wanatembea kwa pamoja kwa furaha, wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Mmoja wao amevaa shati jeupe na tai ya mistari huku mwingine akiwa amevalia suti ya kijivu na tai nyekundu. Wote wawili wanatabasamu.

Watu hawa watano waliosimama hapa, wanavutia tena sana. Twaweza kumwona aliyekuwa jaji mkuu Bwana maraga na aliyechukua pahala pake wakati wa sasa hivi Bi. Martha Koome. Pia rais wa sasa Bw. William Ruto na yule aliyekuwa naibu wake Bw. Gachagua.

Hawa watu ambao wamejifunika au wamebeba bendera ya Kenya, wana furaha nyingi sana. Wamo katika uwanja wa michezo na ni kana kwamba wamekuja kuona mchezo inayofanyika hapo.

Hii ni kituo cha huduma na kundi la watu wako katika hafla au maonyesho, ambapo mmoja wao anatoa hotuba na maelezo. Wengine wanasikiliza kwa makini na baadhi yao wanaonekana wakiwa kwenye mavazi rasmi.

Mtu huyu ambaye amesimama, anapeana hotuba kwa hawa watu ambao wameketi chini, ili waweze kujua jinsi ya kufanya kazi kwenye eneo hilo na kukuwa na uhusiano mzuri kati yao wanapofanya kazi.

Hapa kuna timu mbili. Mmoja wa timu hizo amevalia nguo nyekundu na wengine wamevalia manjano na samawati. Hizi ni timu mbili ambazo zinacheza mchezo wa soka.

Watu hawa wana furaha nyingi sana na wanatabasamu usoni. Wamevalia shati ambalo limeandikiwa SportPesa na kila mtu amevaa aina yake ya shati.

Wanawake hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia, ilivyoandikwa kwenye shati waliovaa? Wamevalia nguo ya rangi ya nyeupe na kijani. Wanapendeza na ni warembo sana.

Hiki ni kituo cha huduma kwa wateja, pengine katika ofisi ya serikali au kituo ambacho hupea watu usaidizi. Wale ambao wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudhuriwa na wengine wameketi mbele ya maafisa wa huduma kwenye kaunta zilizo na kompyuta.

Rais wa Kenya bwana William Ruto anatembea asteaste akiwa na Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa Kenya. Hao wawili, wako katika mazungumzo na wanahisia za furaha mingi sana.

Hawa ni mashabiki wa timu la Gor Mahia. Wanasherehekea wakiwa wamevaa mavazi ya kijani kibichi na samawati. Wanaonekana wakitabasamu na kusherehekea wakishikilia bendera na vifaa vya muziki.

Kipchirchir ni huyo mwanaume aliyevalia jezi lenye rangi la chungwa na suruali nyeusi. Yeye ni mkimbizaji na hapo anajaribu kufanya mazoezi, ili kujiandaa kwa michezo yenyewe.

Uwanja huu umejaa mashabiki, ambao wamekusanyika hapa kuweza kuona wachezaji hawa wa timu mbili, wakicheza mchezo wa kandanda au vilevile mchezo wa soka. Watu hawa wameketi na utulivu wakiwa na hamu na ghamu, kuweza kujua ni timu ipi itashinda.

Hawa ni wanariadha au pia waeza sema watu ambao wanacheza soka. Wamevalia jezi lililoandikwa KDF, na ni ya nyekundu na viatu ambavyo wamevalia ni vya kuchezea mchezo huo.

Huyu ni rais wa Kenya Bwana William Ruto, anasalimiana na Martha Koome ambaye ni jaji mkuu wa Kenya. Wanatabasamu baada ya kuapishwa, kwa Bwana William Ruto na kuwekwa kukua rais wa tano wa Kenya.

Watu hawa waliovalia shati nyekundu na yule aliyevalia shati nyeupe wana furaha ni kana kwamba wanashabikia timu za kenya. Waeza kuona bendera ya Kenya kwenye nyuso zao na pia kwenye hilo shati.

Watu hawa wanacheza mchezo wa kandanda. Inavyojulikana mchezo wa soka huwa na timu mbili ambayo huwa na watu kumi na mbili kwa kila timu. Watu hawa wamevalia jezi ya manjano na ya kijani.